Katika duka kubwa, nguo za ndani zimepangwa kwa makini kwenye rafu zikionyesha mitindo na rangi mbali mbali. Zimefunganishwa vizuri kwenye vifunganisho vya plastiki huku baadhi vikionyesha lebo ya BCI na sustainable cotton .

Hili ni duka la kisasa la nguo lililo na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri na rafu zilizo jaa fulana, suruali na jinsi na sweta pamoja na nguo zilizo ning'inizwa kwenye vibandio. Nguo mbali mbali na wanaume na wanawake zinaonekana.

Rafu nyeupe zilizopangwa kwa mtindo wa kustaajabika zimejaa mikoba na vifaa vingine maridadi. Mikoba ya rangi mbali mbali na mitindo tofauti imewekwa kwa ustadi huku mingine ikiwa na muundo wa ajit inavutia macho. Hii ni duka la kisasa lenye bidhaa za mitindo.

Ukuta umefunikwa na stedi za chuma zinazobeba aina mbalimbali za pete. Pete ndogo ndogo zimebebwa kwa wingi kwenye kadi huku zile za kifahari zaidi zikiwa zimewekwa kwenye masanduku mamundu ya velvet chini yake.

Duka la nguo limejaa bidhaa, zikiwemo nguo zilizokunjwa vizuri kwenye rafu na koti zilizoning'inia, na pia viatu vingi vilivyopangwa kwenye masanduku na rafu kuashiria duka hili linauza nguo na viatu vya aina mbalimbali.

Hili ni duka la nguo lililojaa rafu zenye fulana zilizokunjwa vizuri kwa rangi mbalimbali. Fulana hizo zimepangwa kwenye meza ndefu zikionyesha rangi tofauti kama nyeupe, njano, machungwa na nyekundu. Bango linaonyesha mazingira ya rejareja yenye bidhaa nyingi ya kuuza.

Mandhari ya ndani ya duka la nguo la kifahari yametawala, yakiwa na mavazi yaliyopangwa kwa umaridadi kwenye rafu na stendi. Kiti kimoja cha kisasa kimetulia katikati ya duka, kikiashiria nafasi ya wateja kupumzika au kujaribu nguo.

Duka la nguo za wanaume lenye mpangilio wa kisasa linaonyesha suti maridadi zilizotundikwa kwenye stendi. Rafu zilizojazwa mashati na suruali zimepangwa kwa ustadi zikionyesha mkusanyiko wa mavazi ya kifahari. Chandalier kubwa inayong'aa inaongeza mguso wa anasa kwenye mazingira ya duka.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa limejaa bidhaa zilizopangwa kwa mistari mirefu. Mashati ya rangi tofauti yamening'inia upande wa kushoto huku suruali na nguo zingine zikiwa upande wa kulia. Njia pana ya katikati inaongoza hadi sehemu ya mbele ya duka.

Rafu ndefu zimejaa nguo mbalimbali zikionyesha duka la rejareja. Mabango yenye bei yanaonekana kuashiria mauzo au punguzo. Eneo hili linaonekana kuwa lenye mwangaza mzuri na limepangwa kwa ajili ya wateja wanaotafuta nguo zenye bei nafuu.

Ndani ya duka la kisasa la nguo, rafu na vifunzi vimejaa bidhaa. Mwangaza mkali kutoka kwenye taa nyingine za dari huangazia eneo lote, huku sakafu ikiwa na vigae vyeupe. Upande wa kulia kuna mstari wa msamawati uliochorwa, unaopita kwenye picha.

Duka la nguo au vifaa linaonekana likiwa na rafu na stendi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa viatu, pochi au vifaa vingine vya mtindo. Sakafu safi na taa angavu zinaashiria mazingira ya kisasa na yaliyopangika ya ununuzi.

Duka la budget wear the thrift shop , inaonekana likiwa na nguo zilizoning'inia nje na vibonzi vya duka vilivyovikwa nguo. Mbele ya duka, mtu aliyevaa mavazi ya kipekee yenye maski nyeusi anacheza au anatumbuiza, huku watu wengine wakimtazama. Hali hii inaashiria biashara yenye shughuli nyingi, labda ikiwa na offer maalum au burudani ya kuvutia wateja.

Watu watatu wamesimama kwenye uwanja wa magari yaliyopangwa vizuri. Magari mapya yenye rangi tofauti yamepangwa kwa safu, yakisubiri wateja wao. Mazungumzo yanaonekana yakiendelea kati ya watu hao.

Gari la zamani aina ya Mercedes Benz lenye rangi ya kijivu imesimama chini ya dari ikionyesha dalili za umri na matumizi. Milango miwili upande wa kulia imefunguliwa ikifichua sehemu ya ndani ya gari.

Mkono mmoja unakabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine , kuashiria kukamilika kwa mauzo au ukodishaji wa gari. Mtu anayevaa suti anaonekana akipokeafunguo huku gari jekundu likiwa linaonekana kwa mbali.

Hii ni gari aina ya Outback yenye rangi ya kijivu iliyoko nje. Imeegeshwa kwenye eneo lenye udongo na kuna ukuta wa chuma nyuma yake. Namba yake ya usajili ni KCQ 052X.

Toyota HIAS nyeupe imesimama wazi kwenye eneo la maegesho ikiwa na mlango wa abiria umefunguka. Bati la leseni linaonekana wazi mbele ya gari ikiashiria kuwa imesajiliwa na iko tayari kutumika.

Inaonekana skrini ya simu ikionyesha lori jekundu kubwa likibeba magari mengine. Magari ya aina mbalimbali yakiwemo meupe, mekundu na ya kijani kibichi yamepangwa juu ya lori hilo kubwa. Lori hilo linaonekana liko barabarani ikisafirisha magari hayo kuelekea mahali fulani.

Hapa kuna gari jeupe la Subaru Forester limeegeshwa nje. Ina muundo wa michezo ikiwa na grili ya mbele yenye fujo na magurudumu meusi yenye spika. Inaonekana kuwa katika hali nzuri, ikionyesha uwezo wake wa matumizi mengine barabarani na nje ya barabara.

Maelfu ya magari mapya yamepangwa kwa uangalifu katika eneo kubwa la maegesho aina mbali mbali za magari yakiwemo SUV na sedani yanaonekana yakingojea kusafirishwa hali hii inaonyesha kiwango kikubwa cha uzalishaji na usamabazaji katika tasnia ya magari.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi likionyesha mkusanyiko wa watu. Miti mirefu imesimama nyuma huku anga safi ya samawati ikionekana. Inaonyesha mandhari ya nje labda sehemu ya picnic au tukio la kijamii.

Kuna magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi yakiashiria kuwa ni sehemu ya maegesho ya muda. Nyuma ya magari kuna miti mirefu na anga ya samawati lenye mawingu hafifu likionyesha mazingira ya nje ya mji au kijiji. Watu wachache wanaonekana wakitembea mbali wakipunguza hali ya utulivu wa eneo hilo.

Gari la rangi ya njano limepaki katikati ya chumba cha maonyesho, ikwa imezungukwa na taa ya duara na mimea. Dirisha kubwa za kioo zinaonyesha mandhari ya nje ya miti na magari mengine. Mandhari yote inaashiria duka la magari na kifahari, au jumba la maonyesho.

Gari aina ya SUV yenye rangi ya kijivu iliyokoza imepaki nje. Inaonekana kuwa Toyota Landcruiser Prado ikiwa na grill kubwa ya chrome na taa za kisasa. Nyuma kuna lango la samawati na uzio ikipendekeza eneo la makazi.

Gari jeupe limeegeshwa nje, na inaonekana kuwa katika hali nzuri na lenye leseni ya nambari KCE 982P. Magari mengine yanaonekana nyuma yakiwa yameegeshwa pia.

Gari la kijivu, limeegeshwa nje. Ni nikionyesha muundo wake wa mbele wazi, inabati la leseni la Kenya lenye namba KCQ 0 52 X liliyowekwa mbele. Nyuma yake kuna ua wa chuma na majengo yanayoashiria eneo la mji.

Magari kdhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi . Mbele kabisa kuna gari la samawati la Nissan likifuatiwa na magari meusi na meupe. Mandhari ya nyuma yana miti mirefu na anga safi.

Gari jeupe aina ya SUV limesimama ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa chenye madirisha makubwa. Muundo wake maridadi, magurudumu ya aloi yanajitokeza chini ya taa nyingi za dari. Inaonekana kama gari jipya likiwa tayari kuuzwa.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likiwa na miti na vichaka nyuma. Magari haya ni Toyota Wish nyeupe, Toyota Fielder nyeusi na Nissan Note ya samawati. Yote yakiwa na namba za usajili za Kenya. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya kuegesha magari isiyo rasmi au eneo la wazi nje.

Gari jekundu linaonekana likiwa limebomolewa sehemu kubwa ya ndani . Mtu anaonekana akiwa karibu na mlango wa nyuma upande wa abiria, labda akifanya matengenezo. Kiti kimoja cha dereva chenye rangi nyekundu na nyeupe ndicho pekee kilichobaki ndani ya gari.

Pikipiki bajaji ya rangi nyekundu imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Inaonekana imechakaa na inaweza kuwa imetumika kwa muda mrefu, huku sehemu ya mbele ikiwa imefunikwa kidogo na matawi ya mti. Gari hili linaweza kutumika kwa usafiri wa abiria au mizigo katikati ya maeneo ya vijiji au miji midogo.

Mandhari ya ndani ya gari yanaonekana. Viti vyenye rangi ya kijivu vimefunikwa kwa kitambaa chepesi, kikiwa na mikanda ya usalama iliyofungwa. Kituo kidogo cha kuzimia moto cha rangi nyekundu kimetundikwa chini ya kiti cha nyuma, kikionyesha hatua za usalama.

Gari jeupe limetulia kwenye barabara likiwa na namba ya usajili KCM 709K. Mbele ya gari kuna alama za uchakavu . Nyuma yake kuna vichaka vinavyounda mandhari ya kijani.

Ndani ya gari ya kisasa viti vyeupe vinavutia macho huku dashibodi ikiwa na mfumo wa burudani na vidhibiti mbalimbali. Sakafu ina matandiko safi ya plastiki kuashiria utandazaji mzuri wa gari. Muundo wa ndani unaonyesha gari la kifahari labda Toyota Mark X lenye usukani mweusi na sehemu ya katikati yenye vidhibiti na vigae na sehemu ya kuwekea mikono.

Mchuuzi wa magari na mteja wanashikana mikono, wakifunga dili la mauzo. Mezani, kuna karatasi na simu, zikionyesha mazungumzo ya biashara yaliyotangulia. Familia ya mteja inaonekana ikiwa pamoja nao, wakishuhudia makubaliano hayo.

Ndani ya gari la zamani usukani mweusi wenye nembo ya farasi unaofutia macho huku dash bodi ikionyesha alama za umri vyombo vya kupimia vya zamani vimepangwa mbele ya dereva. Hali ya gari inaashiria kuwa ni la zamani labda la mkusanyiko.

Muuza magari anamwonyesha wanandoa karatasi kwenye chumba cha maonyesho huku wakikagua magari mapya. Wanandoa hawa wanaonekana kupendezwa na maelezo wanayopewa na muuzaji. Hii inaweza kuonyesha mchakato wa ununuzi wa magari jipya .

Muuzaji wa magari anazungumza na wanandoa wazee karibu na gari ya samawati linalong'aa. Wako ndani ya chumba kikubwa chenye sakafu ya kisasa na mwanga mkali. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa juu ya gari hilo jipya.

Magari matatu yakisasa yametanda kwenye safu yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo. Kwenye ukuta nyuma kuna chupe kubwa iliyoandikwa WD 40 ikionyesha mazingira ya karakana au maonyesho ya magari.

Huu ni mtazamo wa nyuma wa gari la Landcruiser Series 3 lenye rangi ya kijani na rimu jeupe. Lina paa la wazi na sehemu ya kubebea mizigo isiyo na mfuniko na bati linaloonekana wazi . Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri na limeegeshwa barabarani.

Magari kadhaa, likiwemo nyeusi lenye muundo wa mbele wa kipekee na jeupe nyuma yake ,yameegeshwa mbele ya chumba cha maonyesho cha hyundai. Jengo hilo lina madirisha makubwa, yanayoakisi mwanga na ishara ya hyundai inaonekana juu. Huu ni mtazamo wa nje wa eneo la kuuza magari, inayoonyesha bidhaa zao.

Trela ndefu ya samawati ya kubebea magari iliyoandikwa Car Hauler Trailer imesimama ikiwa imepakia magari kadhaa. Nyuma yake kuna jengo la viwanda likionyesha mazingira ya kibiashara au ya usafirishaji.

Bidhaa za sanaa za mikono zimepangwa kwa wingi kwenye rafu za mbao na zimeninginia zikionyesha mkusanyiko wa shanga. Mikufu iliyotengenezwa kwa kombe za bahari na vitu vingine vya mapambo. Rangi mbalimbali na maumbo tofauti ya bidhaa hizo yanaonyesha utamaduni na ubunifu. Inaonekana kuwa duka la zawadi au soko la sanaa za mikono labda katika eneo la watalii nchini Kenya.

Soko la wazi lina vibanda vingi vinavyouza shanga, bangili na bidhaa nyingine za ufundi wa mikono. Wauzaji wamepanga bidhaa zao chini na pia kwenye stendi. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa, na hali ya soko inaonyesha shughuli nyingi na msisimko

Maduka ya vitambaa yamejaa vitambaa vya rangi na mifumo mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za mbao. Ubunifu wa kiafrika unaonekana wazi ukionyesha utajiri wa utamaduni na sanaa. Kuna pia dobi ndogo nyeupe iliyowekwa katikati ya vitambaa labda ikitumika kwa kudumisha vitambaa vikiwa nadhifu.

Bidhaa mbalimbali za kuvalia zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa kwenye meza, juu ya meza kuna rundo la viatu vya kike vya wazi na vilivyofungwa. Kando yake, miwani ya jua na viatu vingine vimening'inia kwenye stedi na kamba, vikiashiria soko la wazi au duka la nguo na vifaa.

Katika soko lenye shughuli nyingi, rundo la mboga na matunda yaliyokomaa yamepangwa. Vitunguu, nyanya, viazi, karoti na ndizi zinaonekana zikiuzwa. Mazingira yananaonyesha uhai wa soko la wazi.

Soko lenye shuguli nyingi limejaa watu wakinunua na kuuza mazao. Kuna milima ya tikitimaji, viazi vitamu, na matunda mengine. Wafanya biashara na wateja wamejishugulisha katikati ya bidhaa.

Mwanaume mmoja anaonekana akiuza bidhaa mbalimbali za ufundi, na sanaa, zikiwemo picha zilizochorwa, mikoba na vitambaa vilivyorembwa. Eneo hili linaonekana kuwa soko la sanaa, au jumba la maonyesho ya bidhaa za kitamaduni.

Huu ni mtazamo wa ndani wa soko kubwa lenye ghorofa mbili. Ghorofa ya chini imejaa bidhaa mbalimbali za sokoni kama matunda na mboga , huku kukiwa na wauzaji na wanunuzi wachache. Ghorofa ya juu inaangalia chini kwenye eneo la soko, ikiwa na uzio wa chuma na nguzo za msaada.

Katika ukumbi mpana sakafu imejaa vitabu vilivyo tawanyika. Kuna baadhi ya nguzo kubwa zinazo shikilia paa na madirisha kubwa yanaruhusu mwanga kuingia. Eneo hilo linaonekana kama limekuwa mwenyeji wa tukio kubwa na sasa linahitaji kusafishwa.

Soko kubwa linaonekana likiwa limejaa migomba mingi ya ndizi zilizopangwa kwenye masanduku na chini. Wafanyabiasharana na wanunuzi wengi wamekusanyika sokoni. Hali hii inaashiria biashara kubwa ya ndizi, pengine katika moja ya soko maarufu ya mazao nchini.

Kuna viatu vingi vinavyoonekana kama viatu vya ngozi vilivyopambwa vikining'inia kwenye chuma. Zimepangwa kwa uangalifu kwenye soko la wazi zikionyesha ufundi wa ndani. Bidhaa hizi zimependeza kwa ufundi wa kipekee zikivutia wanunuzi watarajiwa.

Meza imejaa rundo kubwa la viatu mbalimbali, vyote vikiwa katika rangi angavu na tofauti. Rundo hili linaonyesha duka la nguo au soko likitoa chaguzi nyingine za viatu kwa bei nafuu. Baadhi ya viatu vinaonekana kutumika vikipendekeza kuwa vinauzwa kama bidhaa za mitumba.

Nyumba ya kisasa yenye paa la bati na kuta za mawe iliyochanganywa na rangi ya samawati. Kuna madirisha makubwa meusi yanayoongeza uzuri wa jengo hilo, na mbele kuna sehemu iliyofunikwa na changarawe. Hii inaashiria mradi wa makazi.

Jengo refu la ghorofa linajengwa, likiwa na miti ya chuma ya scaffolding iliyofunika sehemu kubwa ya uso wake. Sehemu ya jengo imeshakamilika na kuonekana nyeupe, huku sehemu nyingine ikiwa bado haijakamilika na inaonekana kama mifuko ya saruji.

Majengo mawili ya ghorofa yamejengwa kwa mtindo unaofanana. Kila moja likiwa na balconies nyengine zikijitokeza. Inapatikana na uzio wa bustani ndogo zikionyesha mazingira ya makazi yaliyopangwa vizuri.

Nyumba ya matofali yenye paa la vigae vya rangi ya udongo, imezungukwa na mimea na miti mirefu. Jua linang'aa angani likimulika bustani yenye majani mabichi na maua. Mwonekano wake wa asili na ukarimu unatoa hisia ya amani na utulivu.

Jengo la ghorofa mbili lenye kuta za rangi ya zambarau na milango ya samawati, likiwa na bango jekundu la TO LET . Mbele ya jengo, kuna barabara ya vumbi na ua wa chuma, huku anga likiwa samawati safi na wingu dogo jeupe. Mazingira yanaonekana kua ya mijini au karibu na mji, na kuna nguzo ya simu mbele ya jengo.

Mazingira ya nyumba za kisasa yakiwa na ujenzi yakiendelea. Mbele kuna nyumba zingine zikiwa zimekamilika. Nyumba zilizo mbele zinaonekana kuwa na paa za rangi tofauti na moja ina paneli za solar kuashiria matumizi ya nishati safi. Kuna uzio mpya uliyowekwa ukionyesha maendeleo ya makazi mapya.

Jengo kubwa la kisasa lenye orofa nyingi inaonekana likiwa na maduka kati ya orofa ya chini. Lina madirisha mengi na balconies likipendekeza matumizi ya makazi au biashara. Jua linangaa juu ya jengo hilo ikitoa mwanga mkali chini ya anga ya samawati lenye mawingu machache, kuashiria siku nzuri nchini Kenya.

Ikiwa chini ya anga la samawati lilofunika na mawingu nyeupe, ardhi kubwa kavu, na yenye nyasi imejipinda mbele. Nyumba kadhaa za kisasa zimetulia kwa mbali zikiwa zimejengwa kwa mitindo ya kistaarabu. Eneo hilo linaoonekna kuwa na maendeleo machache iikonyesha fursa ya ujenzi zaidi.

Jengo refu lililojengwa kwa matofali, linaonekana likisimama nyuma ya uzio wa mabati. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha rundo la mbao, zilizopangwa zikionyesha eneo la ujenzi au gala. Anga safi ya samawati iliyo na mawingu machache inaashiria hali nzuri ya hewa.

Jikoni la kisasa na la kifahari linaonekana likiwa na makabati ya rangi ya kijivu yenye kung'aa. Dirisha kubwa lenye linaruhusu mwanga wa asili kuingia na kuna jiko la gesi lenye hobi tano na hoodie ya kisasa ya kutoa moshi. Muundo huu unaashiria nafasi ya kisasa na ya vitendo ya kupikia.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na kuta za kahawia na nyeupe, huku dirisha zake zikiwa na nondo za usalama. Lango kubwa la chuma cheupe lenye muundo wa kimiana na nondo za kinga, limefungwa kwa mbele katikati ya lango kuna bango ndogo jeupe lililoandokwa for sale , na namba za simu za mawasiliano zikionyesha kuwa jengo hili linauzwa.

Jengo jeupe la kisasa lina nguzo maridadi na balcony ya ghorofa, ya kwanza iliyo na ulinzi wa chuma. Gari dogo limeegeshwa chini ya sehemu ya paa iliyojengwa kwa madhumuni ya maegesho. dirisha ndefu nyembamba zinaonekana kwenye upande wa kulia wa jengo zikionyesha muundo safi na wa kifahari.

Majengo mawili marefu yamepakana, moja likiwa na rangi ya kijani kibichi na jingine jeupe. Majengo haya yana madirisha mengi yenye nondo. Juu yake kuna anga la samawati lenye mawingu kidogo.

Majengo marefu ya jiji yametanda mbali yakionyesha ukuwaji wa miji na shughuli nyingi. Anga ina mawingu meusi yakiongeza mvuto kwenye mandhari ya mijini. Chini ya majengo marefu kuna maeneo ya makazi duni na miundo mibovu ikionyesha tofauti z a maisha mijini nchini Kenya.

Rundu refu ya mianzi au mogogo limepangwa vizuri. kuna ngazi au jukuwa limejengwa pembeni yake na labda wa ajili kufikia au kujenga. Kwa upande wa kulia kuna rundo la vifaa vingine labda mabati au mbao likiwa limefunikwa kwa plastiki nyeusi.

Nyumba za kisasa zenye usanifu wa kisasa na rangi za kupendeza. Lango la chuma lenye muundo wa kisasa linafungua njia kuelekea ndani ya nyumba zikionyesha makaazi ya kisasa na ya kuvutia.

Majengo kadhaa yanaonekana chini ya anga safi ya samawati huku waya za umeme zikikatiza anga. Jengo moja lina paa nyekundu na matofali ya mawe yasiyopakwa rangi na jengo lingine lina mabango yenye jina Daja Furnitures. Hii inaashiria eneo la kibiashara au la makaazi katika mazingira ya mijini.

Ubao mkubwa wa matangazo umesimama wima, ukitangaza mradi wa majengo marefu yenye ghorofa nyingi. Nyuma ya ubao, majengo mengine yanaonekana yakionyesha mandhari ya jiji inayoendelea.

Nafasi ndogo ya miguu na nyembamba ndani ya jengo inaonekana ikiwa tupu. Milango kadhaa imepangwa kando ya sehemu zote mbili za korido. Kwenye urefu wa kuta, kuna mistari miwili mirefu iliyovuka pengine ikiwa ni kishikizo wa mikono au mpaka wa mapambo.

Jengo refu la kisasa linaonekana likionyesha madirisha mengi ya samawati na vivuli vya kipekee vya usawa. Anga lenye mawingu meupe na samawati linaonekana nyuma, likionyeshana hali ya hewa ya kupendeza. Muundo huu unaweza kua wa ofisi au makazi, ukiwakilisha usanifu wa kisasa wa mijini.

Mandhari ya jiji yanaonekana kutoka juu yakionyesha majengo marefu hasa jengo refu jeupe liliosimama katikati. Miti mingi ya kijani kibichi inatenganisha majengo, ikionyesha uwepo wa maeneo ya kijani kibichi mjini. Anga ni ya mawingu au mwanga hafifu wa jua unaonekana angani. Labda wakati wa machweo au mawio.

Onyesho la bidhaa za Energy Zone limejaa vinywaji mbalimbali vya kuongeza nguvu vikionyesha chapa tofauti na vingine vikipangwa kama piramidi ya kopo za Redbull . Taa za samawati zinang'aa. Hii inaashiria sehemu maalum katika duka au supamaketi innayouza vinywaji vya kuongeza nguvu.

Sehemu hii inaonyesha mlango wa kuingilia kwenye duka au jengo kubwa, kukiwa na ishara nyekundu inayoashiria Entrance . Watu wachache wanaonekana wakiingia au kutoka, huku upande wa kulia kuna kibanda cha kahawa.

Muonyesho wa ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojazwa vinywaji baridi vya aina tofauti. Nuru kali kutoka juu inaangaza bidhaa na kuongeza mvuto wa duka hilo.

Rafu ya kuonyesha bidhaa ina keki za rangi tofauti zilizopambwa vizuri kwenye ghorofa ya juu. Chini yake kuna bidhaa za kuota kama vile samosa na roli za nyama. Droo ya manjano yenye bidhaa zingine ipo chini kushoto ikionyesha uwazi wa vitu vitamu.

Duka la rejareja lenye bidhaa mbalimbali linaonekana. Bidhaa za nyumbani kama vile viti vya plastiki na ndoo vinaonekana karibu na bidhaa za chakula. Taa za dari zinang'aa zikimulika rafu zilizojaa bidhaa zikionyesha mandhari yenye shughuli nyingi ya ununuzi.

Duka kubwa la rejareja, lenye bidhaa mbalimbali za kieletroniki na vifaa vya nyumbani vilivyopangwa kwenye rafu. Taa ndefu zinang'aa kutoka dari, kuna friji na vifaa vingine vikubwa vya nyumbani vilivyopangwa mbele, vikionyesha mvutio mpana wa bidhaa zinazouzwa.

Hapa kuna jengo la Quickmart , duka la rejareja lenye nembo nyekundu inayong'aa. Mbele yake kuna eneo la kuegesha magari lenye mistari ya manjano na kura za kubebea bidhaa zikiwa zimepangwa. Jengo hilo lina muundo wa kisasa likionyesha biashara iliyopangwa vizuri.

Vifaa vya kuchezea vya watoto vimepangwa kwa mistari mirefu kwenye rafu za duka kubwa . Bidhaa mbalimbali za rangi tofauti ikiwemo vinyanga laini na vichezo vinapatikana kwa ajili ya wateja. Njia kati ya rafu inaonyesha sakafu safi, ikionyesha mazingira safi ya ununuzi.

Huu ni mtazamo wa ndani wa duka kubwa ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na za kibinafsi. Ishara kubwa wima yenye maandishi Cleanshelf inaonyesha wazi upande wa kulia. Sakafu nyeupe iliyo na vigae inaonekana chini na kuna ishara kubwa nyekundu kwenye sakafu.

Duka la vileo lenye mwangaza limejaa bidhaa mbalimbali za vileo, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Ishara kubwa inayosomeka Liquor Store inaning'inia juu ya mlango ikionyesha aina ya biashara. Vifunganishio vya mbao vimepangwa juu ya ishara vikiongeza mguso wa mapambo ya kiasili.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kuuza mboga zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu zenye vioo. Kuna aina mbalimbali za mboga kama biringanya, tango, nyanya na pilipili hoho zote zikiwa na lebo za bei. Wateja wanaweza kuchagua mboga safi wanazohitaji kwa urahisi.

Maduka makubwa yaliyojaa bidhaa mpya za mkate na keki yanaonekana wazi. Kuna ishara inayoonyesha fresh clear sale bread and cakes ikieleza wateja. Nuru ya joto kutoka kwenye taa za dari inaangazia bidhaa, ikionyesha mazingira safi na ya kuvutia ya ununuzi.

Katika duka kubwa la rejareja, kuna rafu zilizojaa vinywaji baridi vya rangi mbalimbali. Ishara nyekundu yenye mishale inaelekeza kuelekea sehemu ya bidhaa za jumla. Sakafu ya duka ina muundo wa chembechembe na dari ina mabomba na taa za viwandani.

Duka la rejareja lenye bidhaa mbalimbali linaonekana huku rafu zikijaa vitu muhimu ya wanawake na viatu vikiwemo vimepangwa kando. Ishara kubwa iliyoning'inia juu inaashiria ladies essential sixteen ikieleza wateja kwamba bidhaa husika. Mwangaza kali toka juu unaongoza bidhaa na kufanya duka lionekane safi na lenye mpangilio.

Safu ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na za kibinafsi, nyingi zikiwa na vifungashio vya samawati na rangi nyingine angavu. Sakafu ya vigae inaonekana na taa za mistari zinaning'inia, zikionyesha mazingira ya duka kubwa la kisasa. Eneo linaonekana kuwa nadhifu na bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Duka kubwa la kisasa linaonyesha sehemu ya matunda na mboga iliyopangwa vizuri na vyakula vingine. Migomba, machungwa na matunda mengine yamepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda vya mbao . Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kwenye sehemu mbalimbali za duka , ikionyesha shughuli za ununuzi.

Duka kubwa la rejareja linaonekana. Mabango makubwa ya manjano yanaonekana yakitangaza punguzo la bei za bidhaa. Taa za mistari juu ya dari zinaangazia vizuri nafasi hiyo ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ya ununuzi.

Rada ya matunda na mboga imepangwa vizuri katika duka kubwa ikiwa na bidhaa mbali kama vile karoti vituguu uyoga na ndimu , kwenye sehemu ya jini mboga za majani zimepangwa kwa wingi zikionyesha upatikanaji wa bidhaa safi mazingira ya duka unaonekana kuwa safi na enye mpangilio yakialika wateja kununua.

Duka la zawadi limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikoba, vitu vya ukumbusho na vito. Mikoba ya ngozi imetandikwa upande wa kulia huku mikoba yenye rangi na mifumo mbalimbali ikiwa imepangwa juu ya rafu. Raibu za chuma zimejaa zawadi ndogo ndogo zikionyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana.

Raundi kadhaa za Mashine za kufulia zimepangwa kwa mpangilio katika duka la Vifaa vya kielektroniki. kila kifaa kina sofa tofouti na nembo tofauti za chapa zikiwa tayari kuuzwa. Eneo la mauzo linaonekana kuwa Safi na lenye mpangilio mzuri huku ikiwa na ishara za bei na matangazo.

Muuzaji akiwa amevaa barakoa amesimama nyuma ya kaunta iliyojaa vitu vya kuota na peremende. Mabonga juu yanaonyesha sehemu tofauti kama Versponso na arabic sweet .Mbele ya kaunti kuna stendi yenye permende zenye rangi nyingi zilizoandikwa sorted candies